Shughuli za kibiashara ambapo muuzaji wa kukaanga vyakula kama muhogo huku watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu naye wengine wao wakiwa wamevalia barakoa, kando kuna mti mkubwa unaotumika kama kivuli.

Bila shaka hili ni soko la samaki. Kuna kila aina ya samaki. Wateja wanaonekana wakihangaika kutafuta bidhaa tofauti tofauti. Kina mama wako kando wanajaribu kuuza samaki zao. Kuna hata samaki waliopikwa.

Viboko wawili wanakula chakula kilichowekwa kwenye mawe, huku tumb𝑙i mdogo akiwa ameketi karibu nao. Wote wakiwa katika eneo lenye nyasi 𝑛𝑦𝑖𝑛𝑔𝑖 na pia karibu na maji.

Kipande cha chakula kijulikanacho kama mhogo wa kukaanga ukiwa umewekwa ju ya gazeti, karibu kuna limau iliyokatwa na viuongo vingine vilivyomwagika pembeni.

Sahani kubwa ya chuma yenye wali wa biriani wenye rangi ya dhahabu na machungwa na vipande vya nyama juu yake. Kuna kiasi kidogo cha mboga iliyokatwa kando. Mandhari nyuma yasiyo wazi yanaashiria kuwa mazingira ya mkahawa 𝑎𝑢 nyumbani.

Migomba tele ya ndizi imewasili sokoni. Wanaume kadhaa wanaonekana wakishusha ndizi hizi tayari kuuzwa. Wengine wako wanapita nje ya njia. Vibanda kadhaa vimetapakaa huko nyuma. Hata pia kuna miti mirefu mirefu inaonekana.

Wanawake wakishiriki katika shughuli za maandalizi ya chakula au kinywaji. Wanatumia vyombo kama vile, mabakuli makubwa ya chuma na vilivyotengenezwa na matango ya kukausha. Wapo nje karibu na nyumba ya udongo.

Viungo vya mapishi vikiwa sokoni vimeonyeshwa. Kuna vyenye vimesagwa na vingine viko kwenye hali yake halisi. Viungo hivi ni muhimu sana kwa mapishi ya kila siku nyumbani na pia vimepangwa vizuri, sana sana vyakula vya kihindi ndio hutumia viungo vingi hivi.

Eneo lina miti mingi na mirefu ya minazi na majengo yenye paa asili za makuti, kuna bwawa la kuogelea au eneo la wazi la kupumzika lenye mwavuli na viti, kumekaa kutulivu hali ya hewa pia umetulia.

Mwanaume anakamua ng'ombe, amepiga magoti chini na anatumia ndoo ya samawati kukusanya maziwa. Mnyama huyo ni wa rangi ya kahawia iliyopoza na amesimama kwa utulivu. Wapo eneo la wazi lenye udongo na miti michache.

Mzee mmoja anauza madafu katika soko, mchuuzi huyo aliyevalia kofia nyeupe na nguo za rangi ya waridi ameketi juu ya kreti ya mbao huku ameshika karatasi ya plastiki ya samawati.

Mama amepiga magoti akiwa amezingirwa na mifungu ya ndizi na maboksi. Chini yake ametandika karatasi leusi la plastiki, kando yake kuna magunia kadhaa wa kadhaa. Nyuma nako kuna migomba na aina mingine ya miti.

Sahani ya chakula cha vitafuna au cha mtaani kimeshikiliwa kwa mkono na mtu. Kuna bajia za kunde, viazi karai, chatini na pilipili ya 𝑘𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛𝑔𝑎. 𝑊atu wengine wamesimama na pia kuna chupa kubwa ya maji.

Watu kadhaa wakiwemo Maafisa za serikali wakikagua au wakijifunza kuhusu mchakato wa uzalishaji wa maziwa. Mwanamke aliyevalia Shati la pinki anafanya maelezo Kwenye chombo kukubwa cha usindikaji wa bidhaa kama hiyo

Rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo mara nyingi hujulikana kama matoke. Zikiwa zimetunzwa au zimetayarishwa kwa matumizi. Zinatofautiana na ndizi za kawaida kwa kuwa zina wanga mwingi na sukari kidogo na haziliwi zikiwa mbichi.

Ng'ombe wa maziwa wakila malisho ndani ya banda Lao. Magunia ya chakula cha mifugo yenye mandishi kama; Ponte na maelezo ya lishe yako mbele yao. Paa limeshikiliwa na vyuma vyekundu.

Mtu amevalia kofia na kubeba mfuko wa kijani. Anapita kwenye nyumba za udongo na makuti. Njia ni tambarare na hakuna milima wala mabonde. Kuna miti mingi na maua kandokando.

Mfanyibiashara wa viungo vya kupikia anafanya kazi yake kwa kuonyesha aina mbalimbali ya bidhaa anazouza. Anauza mpaka vitunguu maji. Ameweka vitu vyote hadharani ili iwe rahisi kwa wateja kuona.

Chakula kizuri, pilau, viazi karai, kachumbari, dania, pilipili, ukwaju, kilichopangwa vizuri kwenye sahani nyeusi na chini yake wakatandika kitambara chekundu chenye maua maua.

Aina tofauti za viungo na aina za unga wa kupikia uliopangwa kwenye vyombo sokoni au kwenye duka. Baadhi ya bidhaa zitambulikazo ni, Madras curry , vegetable curry , Tandori chicken masala , iliki na kadhalika.

Duka la mabati la samawati linaloitwa Destiny Dairies Milk ATM ambalo linauza maziwa yaliyopakiwa kwa mashine. Watu wamekusanyika mbele. Hapo nje kuna container za chuma zimepangwa.

Soko lenye shughuli nyingi meza imejaa bidhaa mbali mbali ikiwemo; milima ya viungo vya rangi kama vile manjano na pilipili hoho, 𝑛𝑎𝑧𝑖, mihogo na tangawizi. Muuzaji anahudumia wateja wake.

Meza iliyojaa vyakula vya baharini vilivyopikwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwemo kamba, kaa, pweza na mishakiki ya nyama nyingine. Mazingira haya ni ya soko la wazi.

Mezani kumeandaliwa kikombe cha chai, ya maziwa na mbaazi na mahamri makubwa mawili na sambusa tatu zilizoiva vizuri. Kuna vipande vya ndimu vilivyokatwakatwa na kando ya meza hiyo kuna kiti cha samawati.

Muundo iliyopangwa vizuri kwenye sahani nyeupe, kuna sambusa nane , viazi karai na pilipili ya kukaanga kwa kibakuli kidogo cha chuma. Ni chakula cha kitafunio labda kwa ajili ya sherehe ama mkusanyiko wa watu .